Watu wawili wapo ndani ya chafu jeupe ambapo wanaonekana wakikagua mimea ya rangi ya kibichi inayoonekana kuwa maharagwe iliyopandwa kwa njia ya kisasa ya haidroponiki wakihakikisha ukuaji wake ni mzuri na mazingira yanakidhi mahitaji ya mimea hiyo.

Shamba hili la kabichi ni kubwa sana likiwa limejaa mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi. Kabichi zimepangwa kwa mstari mzuri na udongo unaonekana umelimwa vizuri. Mazao hayako tayari kuvunwa yakionekana kuwa yenye afya njema.

Shamba hili la kabichi ni kubwa sana likiwa limelimwa ambapo kabichi zimepandwa kwa mistari iliyonyooka. Vichwa vya kabichi vina rangi ya kijani kibichi na vimefichwa ndani ya majani mapana.

Shamba kubwa la kibiashara linaonyesha mistari ya mahindi machanga, yalioota kwa mpangilia mzuri. Rangi yake ya kijani kibichi, inaashiria kilimo cha kisasa chenye mbinu za kitaalamu na uzalishaji wa kiwango kikubwa.

Chafu za kuoteshea mimea zimejipanga kwa mpangilio mzuri. Mbele inaonekana ni milima iliyofunikwa na uoto wa kijani kibichi. Mandhari haya yanaonyesha maendeleo ya kilimo cha kisasa kinachoendana na mazingira ambayo kuna mimea iliyozunguka chafu.

Shambani humu wanatumia mbinu ya unyunyuziaji ya matone matone ambapo kuna bomba moja kubwa iliyoachiliwa kwenye ardhi na mabomba mengine madogo yanayotoka kwenye bomba lile kubwa. Haya ndo yananyunyuzia mimea moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo huu wa unyunyizaji mimea huitwao sprinkler kwenye shamba la mazao. Mabomba ya sprinkler yamesimama wima katika sehemu mbalimbali za shamba yakimwaga maji kwa mizunguko ili kunyunyizia mimea maji. Mimea iko chini.

Shambani hii ndogo wanatumia mbinu ya kunyunyizia mmea ya matone matone ambapo mabomba madogo yamelazwa kwenye ardhi na kando sambamba kuna mimea ambapo maji hudondoka moja kwa moja adi kwa mizizi ya mimea ile.

Maji yananyunyuzwa kwenye shamba kuitia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia. Miale ya maji inaonekana ikitoka kwenye mashine maalumu ikilowesha mimea kwa usawa huku mfumo ukiwa unaendelea kuzunguka kwa utaratibu.

Mfumo huu wa umwagiliaji wa kutumia sprinkla kwenye shamba la mazoo. Mabomba ya sprinkla yamesimama wima katika sehmu mbalimbali za shamba yakiwaga maji kwa mizunguko ili kunyunyizia mimea ile maji.

Ni kwenye shamba ambapo wanatumia njia ya unyunyiziaji wa matone matone, ambapo kuna mabomba membamba nyeusi, ambao yanapita karibu na mimea. Hii inaonyesha mbinu maji yanatumika vizuri na kwa ustaarabu.

Shamba hii dogo wanayotumia mbinu ya unyunyuziaji matone matone inaonekana mabomba madogo yamelazwa kwenye ardhi uku matone yakidondoka moja kwa moja hadi ardhini. Shamba linaonekana limekauka bado halijapadwa.

Mfumo wa umwagiliaji matone umeekwa tayari shambani, lakini ardhi bado ni tupu bila mimea . Mipira myeusi ya plastiki imesambazwa ardhini kwa mistari iliyonyooka, ikiwa tayari kupitisha maji moja kwa moja hadi kwenye mizizi ya mimea.

Mifereji ya umwagiliaji kwa njia ya matone imewekwa kwa mistari ya moja kwa moja. Pembeni mwa kila laini kuna sukuma wiki zinazokua kwa afya nzuri. Kilimo hiki kinaonesha matumizi bora ya maji na nafasi huku pembeni tunawaona watu watatu wanaoshughulikia mimea ile.

Shamba ambalo bado liko kavu halijapandwa mimea yoyote. Wanaendelea kuyatandaza mabomba ya kunyunyizia mbinu ya nyunyiziaji ikiwa ni ya matone matone. Kuna mabomba makubwa yaliyoko kwenye upeo wa shamba na mabomba mengine madogo ya kisafirisha maji kwenye shamba ndani.

Shambani humu wanatumia mbinu ya umwagiliaji wa matone. Mabomba madogo yamewekwa pembeni mwa mimea yakitoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Ardhi inaonekana kavu na baina ya mistari ya mimea.

Shamba hili la viazi vitamu limepabwa kwa njia ya kupendeza, majani ya kijani kibichi yakionekana. Katikati ya mistari hiyo kuna bomba kubwa la plastiki lililolazwa ardhini ikiwa na mashimo yaliyopigwa nafasi maalumu. Kutoka kwenye mashimo hayo maji yanatoka kwa shinikizo ndogo yakimwagilia mimea moja kwa moja.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ukiwa unatumika kumwagilia mimea midogo iliyopandwa kwenye shamba. Kuna bomba ndogo jeusi linalopita karibu na kila mstari wa mimea, na kila mmea una tone la maji likitirirka moja kwa moja kwenye mzizi wake, kupitia mdomo mdogo wa plastiki.

Shambani kuna mistari ya vitunguu iliyopandwa kwa mpangilio mzuri sana. Katikati ya mistari hio kuna bomba ya maji ndogo za plastiki zinazopita karibu na kila mmea. Kutoka kwenye bomba hio kuna matone madogo ya maji yanadondoka moja kwa moja kwenye mizizi ya vitunguu.

Kwenye shamba hili wanatumia mbinu ya unyunyuziaji wa matone ambapo kuna mabomba madogo yaliyolainishwa kwenye udongo na kando ya mabomba yale kuna mimea iliyopandwa kuambatana na mabomba yale ya maji. Matone yanaanguka kutoka kwenye mabomba moja kwa moja hadi kwenye mizizi ya mimea.

Shambani humu wanatumia mbinu ya unyunyiziaji wa matone matone ambapo mabomba madogo yamelainishwa kwenye ardhi huku katikati kukiwa na visehemu vya kupandia mimea. Hii ni mbinu ambayo matone huanguka moja kwa moja adi kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa mashamba . Bomba kubwa limewekwa juu ya ardhi kavu na limeunganishwa na mabomba madogo yanayosambaza maji moja kwa moja kwa mimea. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao husaidia kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Shambani humu wanatumia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia huku ukiendelea na kunyunyizia. Maji yananyunyiziwa kutoka kwa vinyunyizi vilivyounganishwa kwa mabomba huku yakimwagilia mimea kwa njia ya mvua bandia.

Ni kwenye shamba ambalo linatumia unyunyuziaji wa matone. Tunaona mabomba ambayo yamewekwa kwenye ardhi na ikienda moja kwa moja, pande kwa pande, na mimea iliyopandwa huku yakindondosha matone kwenye mizizi ya mimea.